Wakulima wanavuna mgomba wa ndizi ambao unaonekana kuwa umekuwa tayari. Mwanamke mmoja amebeba mtoto kwenye mgongo akishikilia ndizi ili mwenzake aweze kuukata ili utoke kwenye mmea ambao umeshikilia ndizi hii.

Kuna vichane vingi vya ndizi mbichi, mwanaume mmoja anainua kichane kizito kwa kujikaza mno kuiweka ndani ya gari, mlango wa gari huu iko wazi inaonekana kama ndizi hii anayoinua anafaa kuipakia kwenye gari hiyo ili isafirishwe.

Mwanasayansi anafanya majaribio yake kwenye mahali ambapo wanakubaliwa kufanya majaribio haya . Hapa huwa katika mashule katika hospitali au mahali popote ambapo wanafanya utafiti ili kupata kitu fulani .

Kuna vichane vingi vya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Vimepangwa kwa wingi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa bado ni changa na maganda yake yamekomaa vizuri lakini hayabadilisha rangi. Iwapo unataka kuzila lazima ugoje kwa muda kidogo ili yawe tayari.

Magomba ya ndizi ambayo hayajaiva yamepakiwa juu ya gari kwa wingi. Vimewekwa vizuri ili visianguke. Huenda ndizi hizi zinasafirishwa kutoka eneo moja hadi eneo jingine. Labda kutoka shambani kuelekea sokoni.

Mkulima anayakagua mazao ya migomba yake ya ndizi huku akiangalia jinsi ambayo yamenawiri na kufanya vizuri mno. Migomba haya yamepata mazao mazuri mpaka hata karibu yawe kua marefu karibu kuguza chini.

Shamba la ndizi lina miti mikubwa ya ndizi iliyosimama wima ikiwa na majani mapana ya kijani, kati ya hiyo miti mikubwa kuna miche midogo inayoota, ikionyesha kuwa kizazi kipya cha mimea.

Ng'ombe wamo kwenye banda lao wakila nyasi ambayo wameekewa hapo, inaonekana kuwa ni ng'ombe ambao wanafugwa na hawaachiliwi watoke waende peke yao uwanjani kujitafutia chakula, mfumo huu huitwa mfumo wa zero grazing .

Mwanamke amechuchumaa akikata ndizi mbichi kwa kutumia kisu uku shamba la ndizi likiwa nyuma yake kama mandhari. Inaonyesha shughuli ya kilimo na maisha ya kawaida ya wana vijiji.

Kuna migomba asilimia kumi na mbili. Migomba haya ya ndizi haijakuwa tayari kuliwa kama matunda. Iwapo unataka kuzila lazima uziweke kwa muda fulani ili iweze kukomaa. Hata hivyo zinaweza pia kupikwa kama mchuzi, kukaangwa na kuliwa na labda mchele au kitu kingine.